Hii hapa ni nyumba. Nyumba hii imepakwa rangi nyeupe. Na kwenye ukuta wa nyumba hii kumechorwa wanyama aina ya wanyama wa pori kuna twiga, ndovu na hata kangaru. Kando ya nyumba kuwapandwa maua.

Mwanariadha mmoja kavalia tisheti nyeusi, huku anaruka kwenye uwanja huu. Kwa majina anaitwa Samson Ojuka, ni mkenya kazaliwa Aprili tarehe kumi na tatu mwaka wa tisaini kenda mia tisini na sita.

Kuna tarakilishi mbili katika juu ya meza, pamoja na vipanya na mouse kwa lugha ya kimombo. Huku kando kuna vitabu vya mwalimu na mwanafuzi.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi ambacho kina michoro minne ya mwanafunzi na mwalimu ikiwa imeandikwa kipindi cha pili lishe bora sarufi matumizi ya hiki na hivi.

Hapa ni nje ya shule ambapo kuna maua yaliyopaliliwa kuna mti katikati pamoja na nyasi kwenye uwanja hii shule ina ghorofa mbili.

Katika darasa hili mlango umefungwa sakafuni kuna vigae ambacho kuna ndoo ya uchafu na kifagio, ukutani kuna maandishi ambayo yameandikwa.

Hawa, ni wanariadha, wakimbiaji, ambamo, wawili, waKenya, kwa majina, Kimani, na Bii, wame, lemaa macho yao.

Wanariadha wawili wakiwa wanakimbia katika uwanja huu, mmoja akiwa ametangulia amefungwa macho yake akiwa ameinua mikono yake juu. Amevalia jezi yenye rangi ya bluu huku ikiwa imeandikwa Allianz Kenya na mwingine kando yake mwenzake anayemuelekeza.

Kwenye uwanja huu, ukumbi wa watu umekusanyika. Watu wachache kundi fulani ambao wamesimama, wengine wakiwa wanaendeshwa kwenye baiskeli zao, mmoja akiwa ameinua bendera ya Kenya na kimti fulani juu.

Mtu mmoja, katika eneo hili la baharini. Huku akiwa ameketi kwenye mashua yake, akiwa amevalia, nguo nyekundu, ikiwa imeandikwa Kenya na kofia kichwani, huku akiwa ameshikilia miti iliyoandikwa winte .

Hili ni darasa ambapo kuna madawati, na viti vyao ambavyo havijapangwa, vingine vimeanguka chini. Ubaoni, kuna michoro ambayo imechorwa kwenye chati, mkono wa mwanafunzi ukiandika.

Kwenye darasa hili, kuna bango ambalo liko ubaoni. Huku likiwa limeandikwa, our forests our future na mengineyo mengi mengi, huko chini.

Nje ya shule hii mlango uliopakwa rangi nyeupe umetengenezwa kutokana na mbao huku ukiwa umefungwa . Imeandikwa kwenye bango juu yake Grade 6.

Katika kitabu hiki kimeandikwa play, learn and grow together , kuna michoro yenye cartoon iliyozunguka katikati yake mkono wa mwanafunzi umeandika.

Mwanaume mmoja mlemavu, akiwa juu ya baiskeli yake, anaendesha katika barabara hii, akiwa amevalia kofia ya usalama, huku kando kuna msitu na miti.

Kwenye rumu hii, katika ubao chini yake, kuna kifutio ambacho kimo pale, ukuta ukiwa msafi wenye rangi nyeupe, na kuna vigae sakafuni.

nje ya shule hii kuna floor moja wapo imesafishwa ikawa safi, chuma zimeinua nyumba huko mwisho kuna mlango wa shule.

Kwenye ofisi ya walimu shuleni kuna kompyuta mingi juu ya meza, chini yake kuna viti vya plastiki ambavyo ni vya rangi nyeupe na kando kuna mashine ya ku print .

Watu, wainne, baharini, wakiwa kando, huku mmoja, mwanamke, ako kwenye mashua yake, akiwa amevalia tisheti, yenye rangi nyekundu, ambao, imeandikwa Kenya, huku wakiongea.

Ndani ya shule hii, darasa liko safi ambapo kuna vigae chini ya sakafu. Viti vimepangwa kwa leni zao salama. Madirisha yamefunguliwa.

Hichi ni kitabu cha mwanafunzi, ambacho kimeandikwa Longhorn Methode de francais, class four wanafunzi watatu ambao wanacheza wawili wanachunguza kamba wengine wakiruka.

Tarakilishi moja ambayo iko juu ya meza pamoja na kipanya na mouse kando yake, huku ni nyeusi. Meza ni nyeupe, dirisha limefunguliwa. Sakafuni kuna vikae.

Mwanariadha mmoja ambaye ni mkenya anaitwa Adriane Kimani akiwa amefungwa macho yake. Ameinua mikono yake juu na anayemwelegeza akimguza kutoka kwa nyuma.

Kwenye shule hii, mlango mmoja, ambao umetengenezwa kutokana na mbao. Umefungiwa. Kwa bango lake, umeandikwa , form 1R .

Karatasi moja, ambayo imebandikwa kwenye ukuta. Ikiwa umeandikwa, high-school office . Kando kuna uwanja pamoja na miti iliyopandwa.

Mwanamume mmoja ambaye amekaa kwenye kiti cha baiskeli. Huku akiwa amebeba vitabu kama vinne akiwa anaendesha.

Chati moja kubwa ambayo imeegezwa ubaoni ikiwa na imoji fulani imeandikwa great progress chini yake kuna michoro ya samaki

Chart mojawapo ambayo ipo ubaoni, ikiwa imechorwa saa, ikiwa imeandikwa " o'clock , quarter to , half-past ." Kuna mchoro wa sungura.

Maeneo haya ni ya shule, kuna nyumba moja ambayo imechorwa, michoro ya ngamia, ndovu na giraffe . Huku kando kuna maua ambayo yamepaliliwa.

Hiki ni kitabu cha darasa la pili kimeandikwa nyota ya kiswahili kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili kuna watu ambao wamepanda kwenye farasi huku ikiwa inakimbia.

Kuna watu wawili katika rumu hii ambamo wamevalia vitu vya kufanya zoezi huku wakichapa kilicho katikati mmoja ambaye ameshikilia mwingine ambaye anaonekana kuwa mlemavu akipiga mangumi.

Mwanariadha mmoja ambaye ameanguka chini, vumbi imeinuka. Mwanaume ambaye amavalia T-shirt yenye rangi nyekundu. Kando kuna nyasi na viti havina watu; mashabiki.

Katika kitabu hiki, kuna michoro aina mbalimbali, miti, buti, ndoo, brashi ya meno, juu yake imeandikwa competence based curriculum .

Huyu ni mwanariadha ambaye anakimbia huku akiwa amevalia tishati yenye rangi nyekundu ikiwa imeandikwa Kenya, huku kando kuna miti na nyumba iliyozungukwa.

Katika darasa hili, ambalo limefunguliwa madirisha, huku viti vikiwa vimepangwa. Sakafuni kuna vigae, darasa lenyewe ni safi.

Wanadada ambao wameketi kwenye kikundi chao huku wakiwa wameshikilia baiskeli zao. Wote ni walemavu wamevaa tisheti yenye rangi nyekundu zilizoandikwa Kenya na longi zenye rangi nyeusi.

Mbele ya darasa hili, kuna bango moja ambalo limeegeshwa ubaoni likiwa limeandikwa, our forests our future .

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi ambacho kimechorwa picha tatu. Gari hili linaitwa lori, ingine ni garimoshi, ya mwisho ni baiskeli imebeba mizigo.

Katika uwanja huu, wachezaji ambao wamevalia T-Shirt yenye rangi nyekundu, ambao imeandikwa Kenya na ni vilema, wakiwa wanacheza mpira. Kando yao kuna miti iliyowazunguka.

Hili ni darasa ambamo kuna madawati ya wanafunzi huku yakiwa yamepangwa. Chini yake kuna kabati ambalo liko na chupa ndani. Ukutani kuna rangi nyeupe.

Katika bango hili ukutani, kumeandikwa siku za wiki. Huku ikianzia na Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday .

Katika chumba hiki kuna vigae ambavyo viko chini ya sakafu ya rangi nyeupe na rangi ya mchanganyika huku viti vyenye rangi nyeupe vikiwa vimepangwa na meza zote zikiwa ni safi.

Mti fulani wa chuma unayopeperusha pendera katika shule hii. Kando yake kuna miti mingine mingi yenye rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi, ambacho kina michoro ya watu watano, kando yao, kuna michoro ya ingine mingi.

Kuna chaki yenye michoro, wa katapila na aligeta. Huku akiwa amesaishiwa, hesabu zote alizozifanya mwanafunzi.

Hii ni shule mojawapo kubwa Sana ambayo ina ghorofa moja imefungwa mlango ,nje kuna maua ambao yamepaliliwa nyasi ambao ziko safi na kimti kilicho pandwa mle cha pendeza.

Hii ni shule yenye madarasa mengi, huku kando nje yake kuna kiti cha plastiki cheupe ambacho kiko pale, nje kuna uwanja ambao uko na nyasi iliyosafi.

Katika uwanja huu, wanafunzi wa shule fulani, ambao wanakimbia wawili wakiwa wameshikana mikono yao. Kando kuna wanafunzi pamoja na walimu ambao wameketi kwenye viti vyao.

Hili ni bango la chati, ambao limebandikwa ubaoni, likiwa limeandikwa, a, ndogo na A, kubwa, b, ndogo, kubwa kuendelea. Be happy .

Hiki hapa ni chumba. Chumba hiki ni kizuri. Chumba hiki kinamabati ya rangi nyekundu. Inadirisha ya rangi majani, na nyasi pia.

Hizi hapa ni kabati. Kabati hizi ni mbili. Kabati moja ni nye-upe. Kabati nyeupe ipo na chupa ndani yake. Sakafu ni rangi ya nyekundu na madoa doa ya rangi nyeupe.

Mkenya mmoja ndani ya mashua yake. Kavalia kofia kichwani na baiskeli kando yake. Huku akiwa anatumia miti fulani kuiendesha.

Katika eneo hili kuna vilema ambao wameketi kwenye baiskeli zao juu wakiwa wametabasu wengine wakiwa wamesinana nyuma yao. Mike Mbuvi Sonko akiwa katikati.

Hili ni darasa ambalo limewekwa ukutani chati zenye michoro, m kubwa, m dogo kuendelea, chini yake kuna majina ya mwaka, October, November, December na chini kuna ubao.

Katika afisi hii ya shule kuna meza na viti vya plastiki yenye rangi nyeupe ,juu ya meza kuna tarakilishi na vipanya pamoja mouse na huku mezani.

Humu ni ofisini. Humu ndani mna, meza, tarakilishi, kiti, kalamu na tepu, chupa na vitu vinginevyo.

Wanariadha kama wanne hivi ambao wanakimbia, wasichana wawili na wanaume wawili. Kando yao kuna uwanja na watu ambao wamesimama.

Katika ofisi hii ya shule kuna rafu mingi ambazo zimebeba faili za watu tofauti ambamo zimegawanyima. Kando kuna kiti.

Eneo hili ni la shule. Ambapo kuna majenzi makubwa yaliyozunguka. Katikati yake kuna uwanja uliookotwa ukawa safi, maua yaliyopaliliwa pamoja na mti mrefu wa kupeperusha bendera. Kando kuna miti.

Hii ni nyumba mojawapo kubwa, shule ambayo imefunguliwa mlango moja. Kando kuna uwanja, nyasi pamoja kuna mti uliosimamishwa.

Mwanamke mmoja, ambaye ameketi kwenye kiwanda cha kufanyia mazoezi, huku akiwa ameshika mkono wake. Huku chini ukiwa imeandikwa, Hellen Wawira Nationality Kenyan date of birth, April 15 1990.

Kwenye darasa hili, madawati mawili na kiti moja, ambao hayajapangwa. Chini kuna sakafu, yenye rangi mchanganyiko wa nyekundu na nyeupe.

Hii ni tangi ya maji yenye rangi nyekundu ikiwa juu ya kitu. Kando yake kuna posta iliyoandikwa fire assembly from point .

Mwanadada mmoja ambaye ni mcheza wa riadha huku akiwa kwenye baiskeli yake ya vilema akiwa anakimbia huku kando kuna uwanja wenye nyasi safi na chuma zilizoko.

Kwenye darasa hili, ubao wenye rangi nyeupe, huku ukiwa umeandikwa na rula ikiwa huko, imeandikwa ijumaa, Februari, mwaka elfu mbili ishirini na tano.

Wanariadha ambao wanakimbia kwenye uwanja huu, ambaye ametangulia ni mkenya akiwa amejifunga kwenye macho yake ikiwa imeandikwa Kenya . Jina lake ni Kimani wa kumfuata ni Santosh mbrazil.

Wanariadha wawili, ambao wanakimbia kwa mwendo wa kasi, huku ikiwa imeandikwa Samwel Muchai katika mkono wa kulia na mwelekezaji wake Jean Kipchumba. Ni mkenya akazaliwa Disemba tarehe ishirini na sita mwaka tisaini themanini.

Mtu mmoja mwanaume ambaye amesimama na maikrofoni yake kwa majina ni Ezekiel Machogu nyuma yake kuna michoro na bango lililoandikwa Kenya Institute of Special Education.

Mawingu yenye rangi nyeupe na ya blue9cs) huku chini kuna mti ulio pandwa, katikati kuna mti wa chuma uliosimamishwa kwa kuweka bendera.

Hili ni shule mojawapo kubwa, ambamo kuna nyasi na Maua yaliyo paliliwa pale nje. Katikati kuna mti mrefu uliyopandwa, wenye matawi yenye majani ya rangi mabichi.

Wakenya wawili wote ni wanaume ambao wako juu ya baiskeli wakiwa wamevalia kofia ya usalama , wanaendesha baiskeli. Kando yao kuna misitu yenye vitu nyingi. Baiskeli imeandikwa Solan.

Tuko darasani viti vimepangwa kwa usawa . Viti hivi ni madawati ya wanafunzi wanaotumia kusoma . Kwa umbali kule kuna mahali ambapo mwalimu anaandikia wanafunzi ili waweze kusoma.